Mwanamke mmoja akiwa pale katikati ya shamba. Kuna ndizi mbele yake ndizi mbili kubwa. Yeye ameinama akiwa ameshika ndizi yake moja alafu pale kuna boksi , nyuma yake pia ni shamba la ndizi.

Mwanamke mmoja akiwa ameinama pale kama anakama ngo'mbe, kuna moja kwa rangi yake nyekundu akiwa amefungwa na kamba miguu zake hili ziweze kukamwa ngo'mbe mzuri.

Hapa ni shamba. Shamba lile inatuonyesha mti ya ndizi. Alafu mti ndizi lenyewe imeenea kwa urefu ilhali mkulima amewekelea mti pale ili isimamishe ama atoe sapoti hii ndizi ikae pale atakapokuwa imeiva ndio aiweze kuikata.

Ng'ombe hawa wakiwa wengi wao ni rangi nyeusi alafu kuna mmoja ya rangi nyeupe wakiwa wamesimama mbele ya huyu mwanaume mmoja alafu hapa kuna nyasi ama chakula chao.

Ng'ombe hawa wakiwa rangi mbili kuna yenye ni nyeusi alafu kuna moja ni mweupe .Ikiwa hapa wanaume wawili wakiosha hio ng'ombe aliye na rangi yake nyekundu ili iweze kuondoa uchafu.

Mwanaume mmoja akiwa pale katikati ya shamba lile la ndizi. Pale kuwa ndizi ambaye amefunga na karatasi yake akiwa pale.

Pale Kuna pikipiki mbili , alafu kuna wanaume wawili. Kila pikipiki imebeba ama imefunga mitungi mbili ya maziwa, alafu hapa kuna mtungi ya maziwa, wakiwa wale wa baba kama wamefunga mtungi ya maziwa wakiwa tayari kuipeleka.

Huyu ni mbaba. Baba huyu akiwa katikati la shamba ameshika mashini yake ili akiwa ameshika katikati ya shamba la mandizi. Ndizi yenyewe imetoka kupandwa ikiwa kwenye laini inazovutia.

Ndizi hii inapatikana kwa hii picha ni ndizi ambayo baodo Iko kwa shamba. Bado hii ndizi ijakatwa. Hii ndizi ikiwa imeiva na iko na sawa. Ika tayarari kuikatwa Ili ukapeleke sokoni ukauzwe ama upeleke kwa nyumba ikuwe chakula.

Ng'ombe hawa wameenda kukula ama wanaenda kulishwa, ng'ombe wakiwa na rangi nyeupe na nyeusi. Wote wakiwa pale halafu kuna mbaba mmoja ambaye anawapea nyasi akiwa pale amekaa pale kando.

Mwanaume mmoja akiwa anafunga chupa mbili ya maziwa kwa rangi yake nyeupe kwenye pikipiki. Pale kando kuna gari ingine ingawa imesimama alafu tena kuna wanaume ambao wamesimama pale.

Kina mama hawa, ikiwa mmoja mama akiwa amebeba mtoto mgongoni mwake, alafu akiwa ameshika ndizi, alafu kuna mama mwingine kwa panga akiwa anakata ndizi hiyo kutoka mti yake ndizi.

Hapa ni shamba, shamba la mahindi. Hii mahindi ikionyesha imeharibiki manake imeoza na haiwezi tena tumika. Alafu pale tena kuna mahindi mengine ikiwa tayari kuvunwa.

Ng'ombe hawa wawili wakiwa wametoka kuoshwa. Wametoka kuoshwa wakitumia siku hizi teknolojia ya kisasa. Wanaosha ili wawe safi na kuzuia magonjwa.

Mwanaume mmoja akiwa amesimama pale kama amekaribia mti, nyuma yake kuna ndizi mingi ambazo zimekatwa alafu akaweka katika kundi moja, alafu pale pia ni shamba la ndizi.

Shamba hili ni shamba la ndizi ambapo kuna ndizi, miti mingi ambazo ziko kwa wingi zimepangwa kwa laini alafu tena chini Kwa hii shamba akiwa kwa rangi nyekundu.

Hapa ni kisima hasa huwa kisima inatengenezwa pale kwa nchi ambapo hakunyeshi sana sana. Hapa ngombe anaenda anakunywa maji yake, ama ukienda unaenda na mtungi yako unachota maji uliyoitajika ili kutumia kwa nyumba baadae.

Hii picha inatuonyesha ni katikati ya ndizi, katikati ya shamba la ndizi. Ndizi ambazo zimeiva ziko pale alafu pale ni ndizi ambazo ziko sawa inatumisha kuwa ndizi hizi ziko karibu kukatwa zipelekwe kwa soko ama unaweza pelekwa kwa nyumba hiyo.

Watu hawa wakiwa wamekaa kando ya hizi nyasi, nyasi hizi zilikuwa zimewekwa pale mji kwa kinua hili waweze kutoa mwanaume moja akiwa amesimama mbele hizi nyasi akiwa amevaa shati lake nyekundu hili kuakikisha nyasi zote ziko ndani ya hii hema.

Ng'ombe hawa wanne wote wakiwa nje ya nyumba yao wakiwa kwa rangi nyeupe na nyeusi zimesimama pale, huenda zikiwa tayari kupelekwa nje ili waweze kukula.

Ndizi hii ikiwa imefungwa juu ya gari ya rangi nyeupe. Hii ndizi ikiwa imekatwa inapeleka pale soko. Kuna ndizi mingi ambazo zimewekwa pale juu ya hiyo gari.

Ng'ombe hawa wanakamwa , ng'ombe hawa wamekamwa wakitumiwa na mashini ya kisasa ,hapa kuna ng'ombe tatu alafu mbele yake kuna mwanaume mmoja ambaye ako na mtungi akibeba kutoka ng'ombe ingine hadi ingine hiki ikiendelea kukamwa na mashini ama teknolojia ya kisasa.

Hii ni ndizi. Ndizi hii, mahali kwingine kumeimeiva na kwingine bado. hii ndizi ni wale unachukua pale soko ukauze ama unaweza chukua pale nyumbani ukule ikuwe chakula maanake bado yote ni chakula.

Mwanaume mmoja akiwa pale amesimama karibu na ndizi yake. Hii ndizi ambayo amesaidiwa na mti kuhakikisha kuwa imesimama. Ndizi hii ikiwa tayari kukatwa ili ipelekwe.

Ng'ombe hii kuna baba mmoja ameinama akiwa anakama ng'ombe lake. Ng'ombe yake ameweka chini ndoo lake ili maziwa yeelekee kwa ndoo na ng'ombe yenyewe ameifunga ndio isitoke.

Ngombe hawa wakiwa kwa rangi yake nyeusi na nyeupe wakiwa wamesimama kando ya mtungi ya maji, ngombe hawa pale tena kuna nyasi yao

Wanaume hawa wawili, mmoja akiwa anamwaga maziwa akieka kwa hiyo chupa, na mwingine akiwa pale anaandika lita ya hiyo maziwa. Pale tena, kuna nyumba ambayo imeonekana huko mwisho.

Huyu ni mama mwenye amepikwa picha ama amesimama katikati ya ndizi, zake sikuwa simekuwa refu ama tayari ndizi simeifaa amesimama katikati ya ndizi zilizoyapakwa Kwa laini nzuri.

Huyu mama mmoja ameinama. Ameinama kando ya ng'ombe ili kukama. Huyu mama ameekelea chini yake ndoo ili akikama maziwa iende kwa ndoo. Ng'ombe naye amefunga, huyu mama amefunga huyu ng'ombe na kamba ili asigonganishe maziwa.

Ndizi hii ikiwa pale moja, katikati ya shamba ikiwa iko sawa. Pale ndizi hii ikiwa tayari kukatwa na mkulima ili aweze anaeza chukua soko ama achukue nyumbani ikiwa katikakti ya shamba.

Hapa ni shamba ambapo kuna mahindi ambayo imetoka kupandwa mahindi bado haswa zikiwa bado ni ndogo ilhali hii mahindi inaeza kuwa imeharibika kutokana na ugonjwa.

Ndizi hizi zikiwa zimekatwa zikiwa mingi, zimepangwa kwa laini pale kona kuna watu wengi ambao wamesimama kwa laini, alafu hapa katikati kuna mwanaume moja.

Hawa ni watu ambao wanatoa chakula. Kuna mwenye ametoa chakula akieka masahani ili aweze kuwapeleka. Pale kuna chakula ya rangi nyeupe.

Hii ni maziwa, hasa watu wa jamii ama kijiji hutengeneza hii maziwa ama wanatengeneza ikuwe kama mala halafu baadaye wanaenda wanachukua pale soko ama duka ili wakauze.

Kumekuwa na makaratasi, makaratasi hawa inaeza haribu mang'ombe hawa maanake mang'ombe hawa wakikula inaeza leta ugonjwa kwa hao mangombe ama tena inaweza haribu.

Hapa ni mbaba mmoja, mbaba huyu amevaa shati lake nyekundu halafu amevaa suruali yake nyeupe akiwa ameshika kiuno katikati ya ndizi akiangalia, ndizi hizi zimeiva zimekuwa kubwa na ziko tayari kukatwa ili ibebwe kwa soko ikauzwe ama ibebwe nyumbani ikulwe kwa chakula.

Ng'ombe watatu, ng'ombe wawili wakiwa wamelala ilhali kuna moja amesimama. Ng'ombe hawa wa rangi yake nyekundu na nyeupe wakiwa wamelala katika nyasi hizo.

Ng'ombe hawa wakiwa wamelala wengine wakiwa wamelala ilhali kuna wenye wamesimama. Kando yao kuna nyasi ama ni chakula yao. Pale kuna ng'ombe nyeusi ikiwa imesimama kwa kona.

Ndizi hii moja ikiwa katikati ya shamba. Hii ndizi ikiwa tayari imeiva kukatwa. Mkulima anweza kata hii ndizi ili aipeleke kwa soko akauze ama achukue nyumbani wakaikule kama chakula.

Ng'ombe hii kuna mbaba mmoja ambaye ameishika mashini, yeye anaosha ng'ombe. Ng'ombe hiyo iko na rangi nyeusi na nyeupe, anaoshwa ili kupata rangi ngozi ya nzuri na asikue na ugonjwa.

Hapa ni chumba la maziwa , maziwa ambayo imewekwa kwa mtungi yote hayo maziwa ikiwa iko tayari kupimwa ,mbali kuna mwanaume mmoja ambaye amevaa koti lake nyeupe akiwa ako na mashini ya kupima maziwa , alafu kuna mwanaume mmoja ambaye ameshika karatasi ndiye anaandika detail ya maziwa iko ndani ya hiyo mtungi.

Hapa ni shamba la ndizi, ndizi hizi zikiwa zimepangwa kwa laini inayofutia, ndizi hizi zikiwa tayari ihali bado hakuna ata moja ambaye imeifaa.

Ndizi hizi zikiwa ndizi refu kubwa tatu. Ndizi hizi zikiwa zimepandishwa ama imeekelewa corner , alafu pale nyuma yake kuna gari moja kwa rangi yake nyekundu.

Ndizi hii ikiwa wametoa kanda. Hii ni ndizi ambayo imeoza manake imearibika. Pale tena kuna ndizi ambazo wameweka pale wakiwa wamezitoa kanda kwa hizo ndizi.

Mahindi hizi zikuwemo katika shamba. Mahindi haya ikiwa bado ni ndogo maanake huenda mkulima ametoka kuipanda mahindi haya katika hiyo shamba.

Ng'ombe moja ambaye imefungwa miguu. Hii ni ng'ombe ambaye ina rangi nyeusi na nyeupe miguu. Kuna mtu mmoja pale akiwa ameinama akiwa ameshika ndoo yake ili aweze kukama maziwa iingie katika hiyo ndoo.

Hii ni aina ya maziwa, ikiwa maziwa imelala imekuwa mala unaitoa juu yake alafu hii unaitoa unaitengeza nayo kuweka chakula au kutengeneza nayo ikuwe mala.

Ndizi mingi ambazo zimeiva zikiwa zimepangwa pale, pale nyuma kuna msichana mmoja ama mama mmoja, amevaa shati lake nyekundu akiwa anazipanga hizo ndizi zake.

Ngo'mbe moja akiwa na rangi yake nyeupe akiwa amawekwa pale akiwa ameshikwa mashini na kamba ama tekinolochia ya sasa ikiwa inatumika hili iweze kukama hiyo ngo'mbe Kwa wakati kidogo.

Hapa ni baba moja ambaye ameshika mtugi ya maziwa akiwa yeye anamwaka maziwa Kwenye sufuria na klupima maziwa alafu nyuma yake kuna mitungi mingi abayo yamepakwa Kwa laini zikiwa tayari kumwakwa Kwa sufuria.

Hapa ni shamba, shamba lenyewe ni shamba la ndizi, hizi ndizi naona zimekauka inaweza kuwa imenyesha sana hadi zimeoza ama kumekuwa na jua mingi hadi zimekauka, hizi ni ndizi ambazo ziko katikati la shamba.

Mwanamke mmoja akiwa ameshika ndizi lake moja refu katika hio shamba. Hapa ni shamba la ndizi, huyu mwanamke ueda hio ni ndizi yake akiwa tayari kuikata hii ndizi ili apeleke soko.

Hii ni ndizi. Ndizi hii ikiwa bado ni mbichi. Bado ni mbichi na bado haijakatika. Iko kwa shamba, iko kwa shamba ikiwa bado inakaa pale hadi ile siku inakuwako itakapoiva ili kukatwa.

Hii ni ya maziwa, ambapo katika kisusu, alafu pale kuna kijiko. Hii huwa inatoa maziwa, alafu unaweza tumia hii kama ya kutengeneza chakula ama ya kupika chakula ama unaweza kutumia ikuwe maziwa malala. Hii imekuwa rangi nyekundu.

Mama mmoja hapa akiwa amevaa koti yake nyeupe. Pale ameshika tungi ya maziwa. Akiwa pale kuna mashine ama inaweza kuweka ama kusima maziwa yake huko ndani. Mama huyu akiwa yeye anapima maziwa.

Hapa ni shamba. Shamba lile kuna maandisi. Shamba lile wameikata alafu wakaweka ndizi. Ni hali wameweka ndizi wakaipanga kwa row ambayo inafaa. Ndizi hayo wamewekelea alafu bado ndizi bado yenye ni ndogo wametoka kuipanda.

Hawa ni wachezaji wa timu moja ambao wamevaa sare zinazofanana wakiwa katika pale kiwanja wakicheza huenda ni wa timu moja ambao wakifanya mazoezi kwa michezo ambayo inakuja.

Hii ni sufuria ambayo ndani kuna maziwa na kijiko, kijiko hii ikiwa inatowanishwa maziwa pale juu, katika moto ambayo maziwa inachemsha.

Ndizi hizi zimepangwa kwa laini inayovutia. Ndizi hizi zinaezakuwa zimetokakukatwa kwa shamba kwa wakulima. Alafu wakaitayarisha ama wakaipanga kwa soko ili waweze kuinunua ama.